Ndizi ni chakula nzuri, ukikula unaweza pata nguvu zaidi, ukiskia njaa unaweza kula na upate nguvu kwa sababu ndizi ni chakula nzuri sana.

Wengi wa nchi hawana mahali ya shamba lakini mimi na wewe tuko nayo mahali ya kuweka na kukulia shamba hicho.

Ndizi mbichi. Watu wa shambani wanafanya wakikata hii ndizi. Wanaweka mahali ambaye ni joto. Ikipita siku kumi na tano, basi ndizi inaiva vizuri na wanaleta mahali ya kuuza.

Maziwa ya ngamia. Hii ni maziwa ni muhimu kwa maisha ya binadamu. Ukisikia mapua unaeza kunywa maziwa ya ngombe na upate afya yako.

Watu wanapata ugonjwa mahali tofauti. Wengi wa ngombe wa zamani hii, wako sokoni kukula chafu. Baadaye watu wanakunywa maziwa yao na wanapata ugonjwa.

Watu wengi wanatumia mahindi. Unaeza pika aina nyingi. Unaeza choma na unaeza pika na maji.